Darasa kubwa lililotumika kwa maabara ya kompyuta limejaa safu ya madawati yaliyotupwa. Kando ya kuta, kompyuta kadhaa za mizani zimepangwa tayari kwa matumizi. Chumba hiki chenye kuta za kijani na sakafu ya vigae kinaonekana kiko tayari kwa ajili ya masomo ya kompyuta.

Ukuta wa nje wa jengo hili la madarasa umegeuzwa kuwa zana kubwa ya kufundisha. Mbinu hii bunifu ya elimu ina michoro na chati za masomo kama sayansi na bayolojia ya binadamu.

Mwanamchezo wa kike, akiwa amevalia sare za timu ya Kenya, anatabasamu kwa fahari. Ameshikilia bango kubwa la buluu, linalotangaza kuwa alifuzu kwa mashindano ya kupiga makasia.

Karatasi ya mtihani ya mwanafunzi wa somo la elimu ya dini ya kikristo, inaonekana ikiwa imesahihishwa na mwalimu. Mwalimu ametoa alama kwa majibu sahihi, nakuonesha yale yasio sahihi kwa alama za tick na kosa.

Jengo la kisasa la gorofa moja, lina kuta zilizojengwa kwa mawe na kupakwa rangi ya manjano. Lina paa la vigae vyekundu, lenye dirisha kubwa juu. Mbele ya jengo, kuna baraza lenye sakafu ya vigae na eneo la nyasi za kijani.

Ukuta mrefu mweupe wa shule ya upili ya Tononoka unaoonekana kando ya barabara. Jina la shule limeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi na nembo ya shule imechorwa ukutani vizuri.

Katika ukuta wa darasa, ubao mweupe unaonyesha somo la mwandiko la herufi K. Maneno ya mfano kama Kenya na kite yameandikwa chini yake. Ukuta pia umepambwa na chati za alfabeti, siku za wiki na miezi ya mwaka.

Jengo jipya la kisasa la maktaba ya shule ya sekondari ya Kongwea linasimama imara. Bango linaonyesha kuwa lilifadhiliwa na mfuko wa maendeleo ya maeneo bunge. Hata hivyo, mbele ya jengo hilo jipya, mbuzi watatu wanazurura.

Mchoro mkubwa wa safina ya Nuhu umepamba ukuta wa darasa la shule. Michoro kama hii ni zana muhimu sana za elimu kwa watoto wadogo. Hutumika kama kielekezo cha kuwaonyesha na huwasaidia kuelewa hadithi wanazofunzwa.

Jengo refu la ghorofa moja lililojengwa kwa mawe na kuezekwa kwa vigae vyekundu linapatikana katika mazingira tulivu na ya kijani. Mbele yake kuna uwanja mpana wa nyasi na vichaka vilivyo pangwa vizuri vinavyoeleza kwenye lango la katikati.

Lango kuu la kifahari la shule ya Annista Coast Academy linasimama imara. Lango lenyewe la chuma lenye mapambo limefungwa na linazungukwa na kuta nyeupe zenye nembo ya shule. Juu ya yote anga la buluu lenye mawingu meupe linakamilisha mandhari hii ya kuvutia.

Jengo la utawala la shule ya msingi ya kwa jomvu linasimama imara. Ukuta wake umepambwa kwa jina la shule, nembo yake na kauli mbiu elimu ni maendeleo, pia orodha ya maadili ya msingi ya shule imechorwa kwa uwazi.

Jengo la madarasa la shule linazunguka ua safi wenye nyasi za kijani. Kwenye kuta zake nyeupe, kuna michoro ya rangi ya wanyama mbalimbali kama vile twiga, tembo na punda milia.

Jengo jipya la madarasa la shule linaonekana likiwa katika hatua za mwisho za ujenzi, limepakwa rangi mpya lakini eneo la mbele bado lina madawati na vifaa vya ujenzi. Bango refu ukutani linaonyesha kuwa mradi huo ulifadhiliwa na mfuko wa maendeleo ya maeneo bunge.